Kundi la watoto wanne wakiwa wamekusanyika karibu na kompyuta. Wawili kati yao wamevalia mashati ya samawati, mmoja akiwa ameshika kipanya. Na mwingine amevalia shati la rangi ya dhahabu na anaelekeza kwenye skrini. Mtoto wa anne anaonekana akiwa amevaa shati jeupe na anatazama kwa umakini kile kinachoendelea. Kompyuta ina kibodi nyeusi na skrini kubwa. Meza ni ya mbao yenye rangi ya kahawia, ikionyesha mazingira ya shule au kituo cha kujivunzia.

Mtu anaonekana akifanya kazi kwenye kompyuta ndogo na daftari. Mkono wa kulia unashika kalamu ukiwa tayari kuandika kwenye daftari la mistari. Mkono wa kushoto unagusa sehemu ya kompyuta ndogo. Vipokea sauti vyeupe viko nyuma. Picha inaonyesha mazingira ya kazi au kujifunzia yanayochanganya teknolojia na uhandishi wa jadi.

Mwanamke mchanga mwenye nywele za kahawia ameketi mezani akitazama kompyuta ndogo iliyo mbele yake. Kwenye skrini ya kompyuta kuna programu ya mikutano na video inayoonyesha washiriki kadhaa, baadhi yao wakiwa na picha za wasifu. Juu ya meza kando ya kompyuta kuna vitabu na simu ya mkononi. Nyuma yake, rafu yenye mimea kadhaa ya ndani inaongeza uzuri kwenye mandhari ikionyesha mazingira ya kujifunza au kufanya kazi.

Mwanafunzi wa kiume aliyeketi mbele ya kompyuta ndogo anaonekana akifanya kazi kwa umakini mkubwa. Amevalia shati la kijivu akinakili habari kwenye kompyuta. Upande wake wa kulia kuna simu ya mkononi imelala kwenye meza. Ukuta mweupe na ubao mweupe wa kuandikia unaonekana nyuma yake zikionyesha kuwa yuko katika mazingira ya shule au ofisi. Mlango wa mbao unaonekana nyuma ya ubao.

Watu wawili, mwanamke na mwanaume wamekaa mbele ya kompyuta mbili tofauti wakifanya kazi kwa bidii. Mwanamke ana nywele zilizosokotwa na amejikunja kuelekea skrini ya kompyuta ya mbele akionyesha umakini mkubwa. Mwanaume anaonekana amevaa miwani. Upande wa kushoto skrini ya kompyuta inaonyesha msimbo wa kompyuta. Kompyuta ya mbele imeangaziwa na taa ikionyesha. Nyuma mtu mwingine anaonekana akiwa amekaa kwenye meza ya mbao. Mazingira yanaonekana kama ofisi au nafasi ya kufanya kazi za kisasa.

Darasa lenye wanafunzi kadhaa, wazima wakiwa wamekaa kwenye viti vya ofisi mbele ya kompyuta. Wengi wa wanafunzi hawa wameinua mikono yao juu labda wakijibu swali au wakiomba ruhusa ya kuzungumza. Kwenye ukuta wa mbele kuna ubao mweupe wenye picha na maandishi yaliyoelekezwa na projector . Mwalimu anaonekana akisimama mbele ya darasa akielezea somo. Chumba hicho kina mwanga wa kutosha na picha ya sanaa imetundikwa ukutani.

Msichana mdogo ameketi kwenye meza nyeupe akitazama skrini ya kompyuta ndogo iliyo wazi mbele yake. Kwenye skrini kuna mwanaume anyeonekana akizungumza au kufundisha kupitia simu ya video. Msichana huyo anaonekana akiandika kwenye daftari lake. Upande wa kushoto kuna begi la kijivu na nyuma yake kuna rafu ndogo ya vitabu. Mwanga wa asili unaingia kupitia dirisha kubwa lenye mapazia meupe ikiangazia eneo la kazi.

Rafiki watatu wamekusanyika wakiangalia kompyuta ndogo na kompyuta kibao zilizowekwa kwenye meza. Mikono yao inaonekana ikinyoosha kuelekea skrini wakionyesha kitu fulani. Mmoja anaonyesha kidole chake kwenye kibodi cha kompyuta ndogo na mwingine anaonyesha kwenye skrini ya kompyuta kibao. Rafiki hao wamevalia nguo za kawaida. Picha inachukuliwa kutoka juu ikionyesha maelezo ya meza au sakafu.

Mwanamke mchanga mwenye nywele fupi zilizosokotwa, akiwa ameketi kwenye meza ya mbao na kompyuta ndogo mbele yake. Amevalia shati la rangi ya samawati iliyokolea, na anaonekana akishikilia karatasi kadhaa mikononi mwake akisoma kwa makini. Upande wa kushoto, kuna begi la kompyuta ndogo na mimea midogo. Nyuma yake kuna dirisha kubwa na ubao mweupe wenye michoro ya rangi. Mwanga wa asili unaingia kupitia dirisha ukiangazia eneo la kazi.

Mikono ya mtu inaonekana ikitumia kompyuta ndogo. Kibodi kiko wazi mbele yake. Kwenye skrini ya kompyuta inaonekana dirisha linaloonyesha video inayochezewa. Juu ya kibodi kuna madirisha mengi ya video yaliyoangaziwa, yanayohusiana na shughuli mbalimbali za kielektroniki. Mwanga mkali unatoka juu, ukiangaza mikono na skrini ya kompyuta.

Mvulana mdogo anatazama skirini ya kompyuta ndogo akishiriki kwenye simu ya video. Kwenye skrini mwanamke anatabasamu na kuongea. Kuna picha ndogo ya mshiriki mwingine kwenye simu hii. Mmea mdogo kwenye sufuria unaonekana nyuma ya kompyuta. Picha inaonyesha matumizi ya teknolojia kwa mawasiliano na kujifunza.

Meza ya kazi ambapo mtu anaandika kwenye kompyuta ndogo. Kando ya kompyuta kuna mmea mdogo kwenye sufuria ya fedha ukiongeza mguso wa asili kwenye meza. Pia kuna glasi zilizowekwa karibu na mmea na simu ya mkononi imelala karibu. Upande wa kulia wa kompyuta kuna kikombe cheusi kimetulia na daftari imefunguliwa likiwa na kalamu juu yake, tayari kwa kuandika. Dawati enyewe ina rangi ya mbao, ikitengeneza mandhari ya utulivu kwa mazingira ya kazi.

Siku nzuri darasani ambapo mwalimu mweusi amesimama akimwangalia mvulana na msichana wakitumia kompyuta ndogo nyeupe. Mwalimu amevalia shati la mikono mirefu la rangi ya samawati na saa ya dhahabu. Wanafunzi wawili wanaonekana kufurahishwa sana na kile walichokuwa wakifanya. Kuna vitabu na penseli mezani. Baadhi ya maandishi yanaonekana ukuta nyuma yao. Chumba kinakuwa na mwanga mingi ikionyesha mazingira mazuri ya kujifunza.

Mwanaume akifanya kazi mbele ya kompyuta mbili kwenye dawati. Anaonekana amevaa vipokea sauti vya masikioni na anachunguza nyaraka zilizowekwa mbele yake. Skirini moja inaonyesha grafu au data za kifedha huku skirini nyingine ikionyesha simu ya video na mwanaume mwingine. Dawati limepangwa vizuri likiwa na kipanya na fremu ya picha. Eneo linatoa taswira ya mazingira ya kisasa ya kazi ya mbali au mikutano ya mitandaoni

Katika mazingira tulivu ya ndani, mwanamke mchanga mwenye nywele zilizonyooka na miwani anakaa akitabasamu akiandika kwenye daftari lake. Amevaa shati lenye mistari nyeusi na nyeupe akionyesha utulivu wake. Mbele yake kuna kompyuta ndogo ya fedha wazi. Ikionyesha kuwa anafanya kazi au anasoma. Katika sehemu ya nyuma kuna dirisha kubwa linaloruhusu mwanga wa jua kuingia na miti ya kijani inaonekana nje.

Kijana mwenye nywele fupi zilizokunjika ameketi mbele ya komputa ya mkononi. Anashikilia kalamu na kuweka mkono wake kidevu akionyesha kufikiria kwa undani. Amevalia sweta ya samawati. Dawati lake lina vitabu wazi na daftari likipendekeza mazingira ya kusoma. Picha inatoa taswira ya utulivu na utulivu wa mwanafunzi anayezingatia masomo yake.

Msichana mdogo mwenye tabasamu la furaha akiwa ameketi kwenye meza na kufanya kazi zake za shule. Anaandika kwenye daftari lake kwa kutumia kalamu ya manjano huku akitazama skrini ya kompyuta ndogo iliyo mbele yake. Amevaa nguo ya samawati yenye madoa meupe na nywele zake fupi nyeusi. Nyuma yake kuna kiti chenye muundo wa maua. Mandhari inaonyesha mazingira tulivu na yenye mwanga wa kutosha yanayofaa kwa kusoma.

Mwanamke mchanga mwenye nywele zilizofungwa juu ameketi mezani akiwa amevalia shati la samawati. Mbele yake kuna kompyuta kibao iliyoonyesha mchoro mkono wake mmoja unaelekeza kwenye globu ndogo ya dunia iliyowekwa kwenye stendi. Nyuma yake kuna rafu kubwa iliyojaa vitabu vingi. Kando ya rafu picha iliyoatandaliwa imetundikwa ukutani.

Mtoto mchanga labda kijana akiwa ameketi mbele ya kompyuta. Anaonekana akitazama skrini kwa makini na ameshikilia panya. Ameketi kwenye dawati la mbao ambapo kuna kompyuta mbili mezani zenye skrini wazi. Skrini ya kwanza inaonyesha maandishi mengi ya picha huku ya pili ikionyesha kitu kinachofanana na grafu. Mtoto amevaa shati la kahawia inaonekana kama anajifunza labda darasani.

Msichana mdogo anajifunza akiwa ameketi kwenye meza nyeupe iliyong'aa. Anashikilia kalamu kwa umakini na anandika kwenye daftari lenye kurasa nyeupe. Nywele zake ndefu, zimefungwa vizuri na amevaa shati lenye rangi mbalimbali. Mbele yake kuna kompyuta kibao, iliyo simama kwenye stendi ya mbao na nguo zilizoning'inia kwa mbali. Mwanga hafifu unaangazia eneo hilo, ukionyesha utulivu na umakini wake katika kujifunza.

Mwanamke mmoja ameketi ndani ya treni akifanya kazi kwenye kompyuta kibao na daftari. Ameweka kompyuta kibao mbele yake mezani na anaandika kwa daftari. Nje ya dirisha kubwa miti na milima inaonekana. Kiti alichoketi kina rangi ya samawati na kijivu. Mwanamke huyo anaonekana ametulia akifurahia safari yake huku akifanya kazi.

Mwanamke mchanga mwenye ngozi nyeusi anaonekana ameketi huku akiegemea ukuta wa zamani. Amevalia vazi la kupendeza lenye rangi nyekundu na dhahabu. Kompyuta ndogo imewekwa mapajani mwake na anaonekana akitumia kidole chake cha shahada kwenye kipanya. Uso wake umeelekezwa kwenye skrini akionyesha umakini mkubwa. Nywele zake zimefungwa vizuri nyuma. Mandhari ya nyuma yake ni hafifu ikionyesha mazingira ya vijijini.

Mvulana akiwa ameketi chumbani amevaa hoodie nyekundu iliyoandikwa Class of 2018 Nunguni na vipokea sauti vyeusi vikiwa masikioni mwake. Anaonekana akitumia kompyuta ndogo ambayo iko mbele yake. Jumba kuna ukuta wa rangi ya kijivu na meza nyeupe. Kijana anazingatia skrini ya kompyuta labda anafanya kazi.

Mwanamke mdogo akiwa ameketi kwenye meza akifanya masomo mtandaoni. Amevaa kofia ya kijani na ana vipokea sauti masikioni. Macho yake yametazama kwa umakini skrini ya kompyuta ndogo iliyowazi mbele yake, ambapo anaonekana mwalimu akifundisha. Kushoto kwake kuna daftari na kalamu ikionyesha kuwa anaandika madokezo. Simu ya mkononi imelala karibu na kompyuta ndogo. Mwangaza hafifu unaonekana kutokea dirishani ukiangazia eneo la kusomea.

Mwanamke mwenye nywele za dhahabu zilizo sokotwa akiwa amevalia shati jeupe, anatabasamu akifunga mkono kwenye kompyuta ndogo. Ameegemea meza ya mbao na simu yake ya rununu imekwa karibu. Anaonekana akishiriki katika simu ya video akifurahia mazungumzo. Maandari ya nyuma yanaonyesha zamani za mbao na muundo wa sakafu unaofanana na motafali zikionyesha mazingira nyumbani.

Mwanamke labda mwalimu akiwa ameketi mbele ya kompyuta mbili na akielekeza kidole chake kwenye skrini kubwa ya kompyuta. Skrini hiyo inaonyesha mkutano wa video na washiriki wengi wakiwa wamepangwa katika gridi. Chini ya skrini kubwa kuna kompyuta ndogo ya mkononi na kibodi ndogo ya nje. Mwanamke huyo amevaa shati la samawati na anaonekana akifundisha au akishiriki katika mkutano wa mtandaoni.

Wasichana wawili wameketi kwenye ngazi za mbao ndani ya jengo. Msichana aliye mbele amevaa sweta ya kijivu na suruali iliyolegea akitumia kompyuta ndogo. Nywele zake ndefu nyeusi zimefungwa nyuma. Nyuma yake msichana mwingine anaonekana akitumia kompyuta ya mbao. Ngazi hizo zina mbao za rangi ya asili na vizuizi vya glasi na chuma. Mazingira ni ya kisasa labda shule au maktaba.

Ndani ya maktaba iliyojazwa na vitabu vingi vilivyopangwa kwenye rafu. Katika sehemu ya mbele, kompyuta ndogo nyeusi imefunguliwa ikiwa imeegemea kwenye rundo la vitabu vinne. Vitabu hivyo vina vifuniko vya rangi tofauti vikiwa vimepangwa juu ya meza. Mwanga wa jua unaingia kutoka upande ukiangazia vitabu na komputa. Mandahri ya nyuma ni ukungu ikionyesha rafu nyinine za vitabu.

Mwanafunzi ameketi mbele ya kompyuta akifanya masomo ya mtandaoni. Skrini ya kompyuta inaonyesha mkutano wa video na washiriki wengine, labda walimu au wanafunzi wenzao, huku picha za video zikionekana kwenye sehemu tofauti za skrini. Upande wa kulia kuna kikombe chenye penseli na vitu vingine. Kitabu kimefunguliwa mbele ya mwanafunzi ikionyesha kuwa anafuatilia somo.

Wanafunzi wawili wakike wanakaa kwenye dawati shuleni, wakitumia kompyuta kibao pamoja. Msichana alie kushoto ana nywele ndefu nyeusi na yule alie kulia ana nywele ndefu za dhahabu. Watu wawili wanaonekana kuzingatia kifaa hicho labda wakishirikiana kwenye kazi ya shule. Darasani kuna bodi ya kitani nyuma, huu unaweza kuwa mfano wa kujifunza kwa ushirikiano.

Eneo la kazi liliopangwa vizuri lenye vifaa vya kisasa. Simu mahiri nyeusi yenye skrini ya rangi ya chungwa ikiwa na maneno ilani na chaguzi kama start downloads na lessons inatambuliwa kwa urahisi katikati. Kwenye kushoto kuna daftari lililofungwa na kompyuta ndogo upande wa juu. Kamba nyeusi za karatasi zimepangwa kwa umaridadi juu ya meza.

Mchezo wa hoki unaonyesha wachezaji wawili uwanjani. Mchezaji aliyevaa jezi ya machungwa anapiga mpira na vumbi linatimuka. Mchezaji mwingine aliyevaa jezi kijani na nyeusi, amepiga magoti akijaribu kuzuia mpira. Uwanja unaonekana kuwa udongo, kwa mbali watazamaji wameketi wakifurahia mchezo. Picha inatoa taswira ya hatua kali ya mchezo.

Ukumbi mkubwa wa mihadhara ukiwa umejaa wanafunzi wakiwa wamekaa kwa viti vya mbao na ngozi nyeusi. Ukumbi huu una muundo wa ngazi ambapo viti vimepangwa kwa safu zinazopanda juu. Wanafunzi wengi wanaonekana wakiwa wamejikita kwenye masomo yao, baadhi yao wakiwa wameinama chini. Paa la ukumbi limetengenezwa kwa mbao likionyesha muundo wa kisasa. Kwa mbali kuna madirisha marefu yanayoruhusu mwanga kuingia.

Mwanamke anacheza tenisi kwenye uwanja wa rangi ya samawati akiwa ameshika raketi kwa umakini. Amevalia vazi la michezo lenye rangi nyeupe na mistari nyekundu pamoja na kofia ya samawati. Mwanamke mwingine anaonekana nyuma akijiandaa kwa mchezo. Uwanja unaonekana safi na umechorwa mistari ya rangi nyeupe ukiwa na nyavu katikati.

Darasa tupu likiwa na madawati na viti vingi vilivyo pangwa kwa safu. viti vingi na sehemu za madawati vina rangi ya samawati huku meza zenyewe zikiwa za rangi nyeusi au samawati iliyokolea. Kuna madirisha makubwa mawili yasio na pazia yanao ruhusu mwanga wa asili kuingia ndani. Inje ya madirisha miti na mimea ya kijani inaonekana. Kuta za darasa zinaonekana kuwa na rangi nyeupe au isiokolea. Darasa inaonekana kuwa tayari kwa ajiri ya wanafunzi.

Darasa au maabara ya kompyuta. Kompyuta nyingi zimepangwa kwa safu. Kila dawati lina kompyuta kipodi na panya. Viti vya samawati vimepangwa mbele ya kina kompyuta. Kuta zimepakwa rangi nyekundu na samawati zikiwa na miundo ya duara. Chumba kinaonekana safi kiashiria mazingira mazuri ya kujifunza teknolojia.

Ndani ya chumba meza na viti vimepangwa kwa safu tatu zilizotengenezwa kwa mbao. Juu ya kila meza kuna karatasi kadhaa zikionyesha kuwa chumba kinaweza kutumika kwa masomo au mitihani. Kwenye ukuta wa nyuma bango la kijani limetundikwa likiongeza rangi tofauti kwenye mazingira. Madirisha mawili madogo yamewekwa juu yakiruhusu mwanga hafifu wa asili kuingia. Rangi ya kuta inaonekana kuzeeka na ina mabaka ikionyesha umri wa jengo.

Ukumbi mkubwa uliojaa wanafunzi wanaofanya mtihani. Watu wamekaa kwenye viti vya kujitegemea. Kila mwanafunzi anaonekana akiegemea na kuandika akionyesha umakini na utulivu. Sehemu kubwa ya sakafu ni nyeupe na safi. Kwa mbali upande wa kulia kuna madirisha makubwa yanayoruhusu mwanga wa kutosha kuingia ndani ya ukumbi. Mazingira yote yanaashiria umakini mkubwa na nidhamu ya kitaaluma.

Chumba cha kulala chenye vitanda vingi vya ghorofa vilivyotengenezwa kwa mbao. Kuna vitanda vitatu vya ghorofa vinavyoonekana wazi kila kimoja kikiwa na godoro tupu. Madirisha mawili makubwa yamefunikwa na mapazia marefu ya rangi ya kahawia yakiruhusu mwanga hafifu kuingia. Sakafu ya chumba ni cha mbao ikiashiria mazingira safi. Chumba hiki kinaonekana kuwa makazi ya wanafunzi au wageni.

Chumba kikubwa kinachoonekana kama darasa, kikiwa kimejaa viti na meza za rangi ya kijivu. Viti na meza zimepangwa kwa safu nadhifu zikielekea upande wa mbele. Kila kiti kina meza ndogo inayounganishwa inayofaa kwa kuandikia. Upande wa kulia kuna madirisha makubwa yanayoruhusu mwanga wa asili kuingia, yakiangazia chumba chote. Kuta za chumba ni nyeupe zikionyesha usafi na nafasi, sakafu ni safi na inaonekana kuwa ya saruji.

Chumba cha kompyuta imeonyeshwa kikiwa na safu nyingi za kompyuta za mezani. Kila dawati lina kompyuta na kibodi chake, kikiwa kimewekwa vizuri. Madirisha mengi ya mraba yamewekwa kwenye ukuta kwa mbali, yakiruhusu mwanga wa asili kuingia. Dawati zimeonekana zikiwa zimewekwa kwa safu, zikiashiria utaratibu na usafi. Taa ndefu zimeonekana ziking'aa kutoka juu. Chumba kinaonekana kuwa kikubwa kikiwa tayari kwa wanafunzi.

Chumba cha darasa chenye madawati na viti vingi vya mbao vilivyopangwa kwa safu. Kuta zimepakwa rangi ya njano na samawati. Madirisha makubwa yenye ulinzi wa chuma hurusu mwanga wa asili kuingia. Kwenye kuta kuna mabango ya elimu na michoro ya watoto ikionyesha mazingira ya kujifunzia. Darasa linaonekana tupu likionyesha labda ni wakati wa mapumziko au nje ya masaa ya shule.

Kwenye kuta zisizo na rangi nyingi, linaonekana dirisha lenye mistatiri upande wa kushoto likiruhusu mwanga wa asili kuingia ndani. Meza, kathasa na kawia zimepangwa katikati kwa umbo la “U”, zikiwa zimezungukwa na viti vyeusi. Upande wa kulia wa ukuta kuna kioo au dirisha dogo la wazi linaloonyesha mandhari ya nje.

Nyumba zenye kuta za rangi isiyokolea. Ndani yake kuna vitanda viwili vilivyotengwa na nafasi. Kila kitanda kina godoro lililofunikwa na shuka lenye muundo wa maua, na mto mmoja mweupe umejikalia vizuri kichwani. Sakafu imetengenezwa kwa vigae vya mbao vilivyopangwa kwa umaridadi. Mwanga hafifu unaingia chumbani ukionyesha utulivu wa mazingira.

Chumba cha mazoezi ambapo wanafunzi wauguzi wamekusanyika karibu na kitanda cha hospitali. Wamevalia sare nyeupe na suruali nyekundu. Wanawake wawili wanamshugulikia sanamu ya mgonjwa, mmoja akishika begani na mwingine akifunika shuka. Sanamu hio imevalia sare ya samawati. Nyuma yao kuna sharti za elimu ya afya ukutani. Chumba kina vifaa vingine vya matibabu kuashiria mazingira ya mafunzo ya matibabu ya vitendo.

Mchezaji wa mpira wa kikapu anayevaa jezi la njano na samawati anashikilia mpira wa kikapu akiwa tayari kurusha. Ameinama kidogo akijiandaa kwa mkwaju. Nguo zake nyeusi za ndani zimevaliwa chini ya kaptula. Uwanja wa kuchezea ni lami; nyuma yake watazamaji wamesimama wakiangalia mchezo na mchezaji mwingine anaonekana kwa mbali.

Ndani ya chumba kidogo labda chumba chaku lala au cha kusomea. Kuta zimepakwa rangi nyeupe. Kuna dirisha kubwa lililo wazi kidogo iki ruhusu mwanga wa asili kuingia. Kuna meza nyeupe na taa ndogo ya samawati juu yake. Chini ya meza kuna viti ndogo nyeupe. Karibu na dirisha kuna kitanda kilicho funikwa na blanketi yenye muundo. Sakafu inavigae vya kijivu. Chumba kinaonekana safi na cha kawaida.

Maktaba au ukumbi mkubwa wa kusimea ukiwa na meza nyingi na viti. Watu kadhaa wamekaa kwenye meza wengine wakisoma vitabu, wengine wakitumia kompyuta zao. Kuna rafu ndefu zilizojaa vitabu upande wa kulia. Eneo linaonekana kuwa wazi na lina mwanga wa kutosha. Ni mahali pazuri pa kujifunza na utulivu.

Darasa au chumba cha mikutano chenye meza ndefu na viti vingi vilivyopangwa kwa safu. Baadhi ya viti vina rangi nyekundu, kijani kibichi na nyeusi. Kuna madirisha makubwa kadhaa yaliyo na mapazia mekundu yanayoruhusu mwanga mwingi kuingia ndani. ubao mweupe uko upande wa kushoto wa chumba karibu na mlango. Sakafu inaonekana kuwa wazi na safi na ukuta una rangi nyepesi.

Darasa la kisasa lenye wanafunzi walioketi kwenye madawati. Mwalimu mwanaume mweusi amevaa shati cheupe na anasimama mbele akiongea na wanafunzi. Wanafunzi wengi wao wakiwa watu wazima wamevalia nguo za kawaida na wamekaa kwa makini wakifuatilia somo. Baadhi yao wameshikilia daftari na kalamu. Dari ina taa nyingi na kuna projekta imening'inia juu. Madirisha makubwa yanaonekana nyuma yakiruhusu mwanga wa asili kuingia.

Kundi la watoto shuleni wakiwa ndani ya maktaba. Wamekaa wengi yao kwenye meza kubwa ya mbao, huku baadhi yao wakitumia vifaa vya kielektroniki na rangi ya samawati. Nyuma yao kuna rafu kubwa zilizojaa vitabu zikionyesha mkusanyiko mkubwa wa masomo. Watoto wanaonekana wamezingatia shughuli zao wakisoma au wakitumia vifaa. Mwangaza wa kutosha umeingia ndani ya chumba na kuta zinaonekana kuwa nyeupe.

Kituo cha kulala chenye vitanda vingi kinaonekana. Kitanda kimoja cha gorofa kipo karibu na ukuta upande wa kushoto, vingine vipo katikati ya jumba. Vitanda vimetengenezwa kwa mbao na vimefunikiwa kwa shuka ya mistari. Kwenye ukuta mapazia ya waridi na nyeupe yamening'inia. Kuna televisheni ndogo upande wa kushoto na meza ya kahawia katikati.

Jengo kubwa la kifahari lenye kuta nyingi na nguzo nyingi. Mbele yake kuna bustani iliyotuzwa vizuri na vichaka vilivyopunguzwa vizuri. Barabara ya kuingia inaonekana kuwa na maji Kidogo labda kutokana na mvua. Juu ya jengo Kuna mnara mdogo wenye kengele, inaonekana kama shule au taasisi nyingine ya uma.

Ukumbi mkubwa wa maonyesho. Kuna jukwaa la mbao mbele lenye pazia jekundu lililofungwa nyuma. Mbele kuna viti vingi vimepangwa kwa safu vikielekea eneo kuu la onyesho. Kuta za chumba zimepambwa kwa rangi tofauti za njano na samawati. Taa za dari zinatoa mwangaza wa kutosha.

Ukumbi mkubwa wa mihadhara una viti vingi vilivyopangwa katika safu zinazopanda juu. Viti hivyo ni vya mbao na vimeunganishwa na madawati madogo ya kuandikia yaliyojengewa ndani. Kila safu ya viti imetenganishwa na ngazi ili kurahisisha kupita. Ukuta wa nyuma umejengwa kwa matofali ya rangi ya kahawia.

Darasa la kompyuta lenye wanafunzi kadhaa waliovalia sare nyekundu wakiwa wameketi kwenye meza zao mbele ya kompyuta. Kila mwanafunzi ana kompyuta yake na wengi wao wanaonekana wakiangalia skrini zao. Mwalimu mmoja mwanamke amesimama upande wa kulia wa darasa, akielekeza kwa mkono wake wa kulia huku akifundisha. Nyuma ya mwalimu kuna ubao wenye michoro na picha. Chumba kina kuta za rangi ya manjano na kuna taa nyingi zikitoa mwanga wa kutosha.

Muonekano wa darasa tupu limepangwa kwa ustadi na tayari kwa wanafunzi. Safu za meza na viti zimetandazwa vizuri pande zote mbili za ukumbi zikielekea mbele. Katikati mbele kuna dawati la mwalimu la mbao likiwa limeangaziwa na taa. Juu ya dawati kuna ubao mweusi mkubwa uliopachikwa ukutani. Ukuta wa kulia una ramani ulioning'inia na kuta zote zina rangi nyeupe safi. Chumba kinaonekana kuwa kimya na kimepangwa vizuri kikitoa hisia ya utulivu.

Chumba cha kompyuta kilijaa wanafunzi waliokuwa wakijihusisha na shughuli mbalimbali. Wameketi kwenye viti vya rangi ya samawati na meza za mbao wakitumia kompyuta. Baadhi yao wamevaa vifaa vya kusikilizia sauti masikioni, wakionyesha kuwa wanajishughulisha na kazi zao. Skrini za kompyuta zinaonyesha programu mbalimbali. Chumba kina sakafu ya vigae na kuta zenye rangi ya machungwa iliyopauka. Mazingira ni ya kujifunzia, ambapo wanafunzi wanalenga katika kazi zao mbalimbali.

Kundi la wanafunzi wavulana na wasichana wakiwa wamevalia sare za shule zenye rangi ya kijivu na nyeupe, wakiwa wamesimama katika eneo lenye nyasi. Kila mwanafunzi anaonekana ameshika mche wa mti mdogo wakijiandaa kupanda. Wanafunzi hawa wamejipanga katika safu tayari kupanda miti. Mwalimu mmoja anaonekana akisamama katikati ya kundi akionekana kuwafundisha au kuwaelekeza. Nyuma yao kuna jengo kubwa la shule lenye paa la rangi ya kahawia na madirisha mengi.

Kikundi cha vijana kinaonekana wakitayarisha chakula nje. Msichana aliye mbele amevaa fulana ya kijani, akitumia chuma cha kukuna mboga kama karoti na matango kwenye sahani nyeupe. Karibu naye msichana mwingine amevaa shati nyeupe akisaidia kukata mboga. Mandhari ya nyuma yanaonyesha jengo la zamani lenye rangi ya njano na samawati. Vikundi vingine vya watu vinaweza kuonekana kwa mbali. Kuna watu wanaonekana kushughulika na kazi yao kwa umakini.

Kundi la vijana kumi wakiwa wamesimama karibu na ubao wa mbao uliandikwa, Kilele Ngamia Mt. Longonot Summit, na taarifa nyingine za kijografia. Wote wanaonekana wakiwa wamevalia nguo za kawaida na wanatabasamu na kuonekana kufurahia kufika kileleni. Nyuma yao kuna mandhari ya milima na ukungu ikionyesha wako kwenye sehemu urefu mkubwa. Anga lina mawingu meupe na kuna mimea michache ya kijani kibichi karibu nao.

Watu wanne wamekaa kwenye meza ndefu iliyofunikwa kwa kitambaa cheupe na mapambo mekundu na kijani. Mwanaume aliyekushoto ana nywele ndefu zilizosokotwa na amevaa shati la samawati lenye michoro akiongea na mwanaume aliweka katikati. Mwanaume huyu wa kati amefaa koti cheupe lenye mitihani nyekundu akimsikiliza mwenzake. Mwanamke aliye kulia ana miwani na kitambaa chenye michoro kichwani. Mwanamke anaonekana sehemu tu. Nyuma kuna ukuta mweupe na mapambo.

Msichana mchanga anaonekana kuwa na mahitaji maalum, akiwa ameketi kwenye kiti cha magurudumu. Anatabasamu akishika kitabu chenye karaba nyeupe. Ana shati nyeupe enye mistari nyeusi, na suruali nyeupe yenye dotidoti ya samawati. Nyuma yake kuna rafu za vitabu kilichopakwa na rangi mbalimbali ikitengwa mazingira mazuri ya kuhifadhia. Ukuta wa matofali wa rangi ya kahawia unaonekana upande wa kushoto. Kwenye dirisha ndogo unaonekana kwa mbali ikiruhusu mwanga kuingia ndani.

Wanafunzi watatu wanakaa kwenye daftari refu wakionekana kuwa na mahitaji maalum wakisoma vitabu na kufanya kazi kwenye kompyuta zao. Mwanafunzi wa kiume aliye mbele amevaa shati jeusi na ameegemea kwenye kitabu chake akionyesha bidii katika masomo. Nyuma yake mwanaume mwingine amevaa shati ya kijani naye anaonekana akifanya kazi kwenye kompyuta. Nyuma kabisa mwanamke mmoja amevaa shati lenye mistari naye pia anafanya kazi kwenye kompyuta yake. Rafu nyingi zilizojaa vitabu zinaonekana nyuma yao.

Mwanamke mwenye ulemavu, mwenye nywele ndefu za dhahabu, amevaa fulana nyeupe isio na mikono. Ameketi kwenye dawati na anaandika kwenye daftari ndogo la waridi. Kompyuta ya mikononi iko wazi pembeni mwake, ikiashiria anafanya kazi au anajifunza. Mwanamke huyu anaonekana kujikita sana kwenye shughuli zake.

Kijana mmoja anayeonekana kuwa na mahitaji maalum ameketi kwenye sofa akitumia komputa ndogo nyeusi iliyowekwa juu ya meza ya mbao. Amevaa shati la rangi ya chungwa na anaonekana kujishughulisha na anachokifanya kwenye komputa akibonyesha kitufe kwa kidole chake cha shahada. Nyuma yake kuna kabati la vitabu lililojaa vitabu vya rangi mbalimbali zikiwemo njano, kijani na kahawia. Pembeni kidogo kuna mmea mkubwa wa kijani kibichi na dirisha linaonekana kuachia mwanga wa asili kuingia.

Mwanamke na mtoto mdogo akiwa amekaa chini kwenye sakafu ya mbao wakitazamana. Mwanamke huyo na nywele ndefu nyeusi zilizofungwa nyuma na amevaa shati la samawati. Anaonekana akishikilia kalamu au kijiti kidogo mkononi mwake akionyesha kitu kwenye karatasi nyeupe iliyo mbele ya mtoto. Mtoto anaonekana kuwa na mahitaji maalum na amefaa shati na samawati na anaonekana akimwangalia mwanamke kwa makini. Nyuma yao kuna miti na mimea michache ya kijani. Mwanga wa asili unaangazia eneo hilo.

Mwanamke na mtoto mwenye mahitaji maalumu, wanafurahia kuchora pamoja kwenye meza kubwa nyeupe. Mwanamke mwenye nywele zilizofumwa anatabasamu kwa furaha akimtazama mtoto. Mtoto amevaa shati la milia akishikilia kalamu ya rangi ya njano na anaonekana akizungumza au kuimba. Kalamu za rangi mbalimbali zimetawanyika juu ya karatasi yenye michoro rahisi. Picha hii inatoa taswira ya wakati mzuri wa ushirikiano na furaha kati ya watu wawili.

Mwanamke mweusi na mtoto mdogo mwenye mahitaji maalum wakiwa wamekaa kwenye meza ya mbao. Mwanamke huyo ana nywele fupi nyeusi na amevaa shati la kijivu na mkufu mrefu wa lulu nyeupe. Anaonekana akimsaidia mtoto kuchora akishika brashi ya rangi ya samawati. Mtoto amevaa shati la kijani anaonekana akitabasamu kwa furaha huku akishika brashi. Nyuma yao kuna rafu za vitabu zilizojazwa vitabu mbalimbali. Mwanga wa asili unaingia kupitia dirisha ukiangazia eneo la kazi.

Mwanamke mchanga mwenye nywele ndefu na mwanamume kijana aliyeketi kwenye kiti cha magurudumu akionekana kuwa na mahitaji maalumu wanashirikiana kwa furaha ndani ya chumba. Mwanamke anashikilia kitabu wazi akionekana akisoma au akimwonyesha kijana huyo kitu. Kijana huyo anatabasamu akimtazama mwanamke. Nyuma yao kuna rafu zilizojaa vitu mbalimbali ikiwemo vinyago kuashiria mazingira ya shule au kituo cha matibabu.

Mwanamke mchanga mwenye tabasamu na miwani ameketi mbele ya kompyuta ndogo akitumia lugha ya ishara. Ana nywele fupi nyeusi na amevaa shati la kahawia. Mkono wake wa kulia umenyooka na kidole gumba juu, huku mkono wake wa kushoto umeinama kidole gumba kikiwa chini. Anatazama skrini ya kompyuta ndogo ambayo inashika sehemu ya chini kulia ya picha. Mwanga kutoka dirisha la nyuma unaangazia chumba vizuri.

Mwanamke na kijana ,wakionekana kuwa na mahitaji maalum. Wameketi karibu na meza na kucheka kwa furaha .Mwanamke huyo ana nywele fupi nyeusi na amevalia shati jeupe. Ameshika mkono wa kijana huyo na watu wanaonekana wakifurahia wakati wao. kijana huyo ana nywele nyeusi fupi ,na amevalia shati la mistari, Mbele yao kuna kitabu cha kuchorea na kalamu za rangi zikionyesha shughuli ya kisanii. Kwa mbali kuna kitanda kilichotandikwa vizuri.

Mwanamke mweusi na mtoto mweupe wakiwa wameketi mbele ya kompyuta. Mwanamke huyo anaonekana kuwa mwalimu akimsaidia mtoto ambaye ameketi kwenye kiti cha magurudumu. Wote wawili wanatabasamu na kuonekana kufurahia kile wanacho kifanya. Nyuma yao kuna safu ya kompyuta nyingine ikionyesha kuwa wako katika chumba cha kompyuta au maktaba.

Kundi la vijana wakiwemo wasichana na wavulana wakiwa wameketi mbele ya kompyuta wote wanaonekana wakitumia kibodi na panya. Msichana aliye mbele kabisa upande wa kulia ana nywele ndefu za kahawia na amevaa shati lenye maua mekundu na meupe anatazama kamera akitabasamu kwa furaha. Mwangaza wa jua unaingia kupitia dirisha kubwa nyuma yao ukiangazia chumba na kuongeza mazingira ya joto. Inaonekana kama darasa la kompyuta.

Mvulana mdogo mwenye nywele fupi, zenye kukatwa vizuri na tabasamu pana la furaha, ameketi kwenye meza ya rangi ya kijani. Amevaa shati la miraba ya rangi ya samawati na nyeupe. Mkono wake upo juu ya meza na anaonekana akishiriki katika mchezo unaohusisha kupiga makofi na mtu mwingine ambaye sehemu ya mkono wake inaonekana upande wa kushoto na wa kulia. Kwenye meza kuna karatasi nyeupe na kitabu chenye jalada la kijani, vikionyesha kuwa ni mazingira ya kujifunza au kucheza.

Msichana mdogo mwenye umri ya kuenda shule anatabasamu kwa furaha akishikilia bodi ya samawati enye herufi za rangi nyingi. Amevalia shati la njano na miwani na nywele zake zimefungwa vizuri. Ameketi kwenye kiti cha njano karibu na meza nyeupe. herufi hizo zimepangwa kwa mpangilio wa alfabeti zikionyesha shuguli ya kujifunza.

Watu watatu wako katika mazingira yanayoashiria kujifunza. Wasichana wawili wachanga wamekaa kwenye dawati wakitazama kompyuta mpakato. Msichana mmoja amevaa sweta ya waridi na yule mwingine samawati hafifu, akiwa na vipokea sauti. Mwanamke mzima anayeonekana mwalimu au mlezi amesimama katikati yao akimakinia skrini ya kifaa hicho. Nyuma yao, meza na viti vingine vimetambuliwa.

Kundi la watu wakiwa wameketi chini kwenye mito wakijifunza lugha ya ishara. Mwanamke aliye mbele yao anafundisha kwa kutumia ishara za mikono. Wengine wanamwangalia kwa makini na kujaribu kuiga ishara zake. Hii inaonekana kuwa darasa la lugha ya ishara ikiwasaidia washiriki kuwasiliana na watu wenye mahitaji maalum ya kusikia.

Msichana mdogo mwenye tabasamu pana akiwasiliana na mtu mwingine mwenye, uso wake hauonekani. Msichana huyo anaonekana akitumia lugha ya ishara, akiwa na mikono yake miwili mbele yake, na vidole vyake vikiwa vimeelekezwa kwa namna maalum. Ana nywele nyeusi zilizofungwa nyuma, na amevaa shati la rangi ya samawati hafifu. Mandhari ya nyuma inaonyesha sehemu ya sofa ya rangi ya kahawia nyepesi, ikionyesha kuwa wako ndani ya nyumba.

Msichana mdogo mwenye miwani na fulana ya rangi ya waridi akiwa ameketi kwenye dawati darasani. Anaonekana akitumia mashine ya kuandika huku akitabasamu. Mwanamke mwingine ambaye anaonekana kuwa mwalimu ameketi karibu naye na yeye ametabasamu akimwangalia msichana huyu. Nyuma yao kuna ubao mweupe uliojaa maandishi na picha pamoja na madawati mengine darasani.

Watu watano jikoni wakiwa wamekusanyika karibu na kaunta kubwa ya mbao. Mtu mmoja ambaye anaonekana kuwa mzee ameketi kwenye kiti cha magurudumu, upande wa kushoto akikata mboga. Wengine wanne wamesimama wakikatakata mboga mbalimbali kama vile pilipili, hoho, vitunguu na matunda. Wote wanatabasamu na kuonekana kufurahia shughuli hio ya kupika. Jikoni ina vifaa vya kisasa vya chuma na madirisha makubwa yanayoruhusu mwanga kuingia ndani.

Mtoto mdogo mwenye tabasamu pana akishika mpira wa samawati mikononi mwake. Mtoto huyu ana nywele fupi zilizo kunjamana na amevaa shati la rangi ya krimu. Anaonekana kuwa na furaha na anafurahia kucheza na mpira wake. Nyuma ya mtoto kuna dirisha kubwa linaloonyesha uwanja wa michezo yenye vifaa vya kuchezea kama vile slide na pia kuna kiti cha samawati kinacho onekana.